Hapa kuna wachezaji wa kandanda ambao wameinua kikombe. Hii inaonekana ni baada ya ushindi na wamefurahia. Wengine wameonyesha tabasamu lao na inaonyesha wamefurahia kushinda mchezo huu wa kandanda.

Hapa kuna ofisi ambayo ya kuhudumia wananchi wakenya na kuna mafisa ambao wameketi na pia kuna mwananchi ambaye ameketi pande ingine kwa ajili ya kupata uduma za serekali.

Hapa kuna mashabiki wa timu ya Gor mahia. Wamevalia sare za Gor mahia. Hizi ni sare za kijani kibichi, wengine wamepanda basi na wanaonekana kusindikiza timu hii na wanaelekea katika uwanja wa michezo ili kushabiki katika uwanja huo.

Hapa ni katika ofisi za kuhudumia wananchi na kuna mwananchi ambaye ameketi huku mhudumu wa serekali akimwelekeza jinsi ya kupata huduma hizi za serekali.

Hapa kuna wachezaji wanaonekana kusherekea ushindi baada ya mchezo na kuna mashabiki wao wanaonekana wamefurahia mchezo hii. Hawa ni wachezaji wa timu ya Tusker fc.

Hapa kuna timu ya wachezaji wa rugby ambao wanaonekana kusherekea, wamepewa nembo za ndovu na wameinua juu, ambayo huenda nembo hiyo inaashiria nguvu walio nayo katika mchezo hii.

Hapa kuna mhudumu wa serikali ambaye ameketi na pia kuna raia wa kenya ambaye ameketi huku akitazama mhudumu huyu akimhudumia.

Hapa kuna wachezaji wawili wa mchezo ya soka .Wako katika uwanja wa soka na kuna mashabiki ambao wanafurahia kutazama mchezo huu. Mchezaji huyu anaonekana anaelekea kupiga boli teke.

Hapa kuna maafisa wa serekali na pia kuna wananchi ambao wamesimama kwa ajili ya kupata huduma za serekali. Kuna mwananchi ambaye ameinama ili kuzungumza na mhudumu wa serekali.

Hapa ni katika ofisi za serikali na Kuna vitambulisho vingi sana za watu zilizofungwa na Banda na zimepangwa katika njia nzuri, Ili kutambua kitambulisho hii ni cha nani?.

Hapa kuna mhudumu wa serikali ambaye anafanya kazi katika koti za serikali na mhudumu huyu anatabasamu huku akiwahutubia watu ambao wako hapa.

Katika uwanja wa michezo na kuna wakimbiaji saba ambao wanaonekana kukimbia kwa bidii, labda ili washinde mbio hizi, na wakimbiaji ambao wanaonekana wamechoka na kuna wakimbiaji wengine ambao wanajitahidi kukimbia liche ya kuchoka.

Hapa kuna mkenya ambaye ameketi kwenye kiti nyekundu na anaonekana kuhudumiwa na mhudumu na anampatia fomu ambayo inaonyesha details zake.

Hapa kuna huduma za serekali zinazoendelea na kuna wananchi ambao wamepanga laini kwa ajili ya kupata huduma hizi. Kuna wahudumu ambao wameketi chini wakishughulikia wananchi.

Hapa kuna mwananchi na pia kuna wahudumu wa serikali ambao wengine wameketi na kuna wananchi ambao wanapanga laini kwa ajili ya kupata huduma hizi.

Hapa ni katika sehemu ambayo wakenya wanapata huduma zao za serkali na Kuna mhudumu ambaye ameketi huku amefalia barakoa na anashughulika katumia tarakilishi yake.

Hapa kuna mfanyikazi ambaye anafanya kazi katika ofisi za serikali . Amevalia nadhifu na anaonekana kukazia fikira kazi ambayo anafanya na pia nyuma yake kuna mfanyikazi mwingine ambaye anaonekana kusoma ripoti fulani.

Hapa kuna afisa wa polisi aliye katika mahali pa kuhudumiwa kwa wananchi na anaonekana kufurahia huduma hii ambayo anapatiwa katika mahali hapa.

Hapa ni katika sehemu za kuhudumia wananchi na wananchi wameketi wakingoja kuhudumiwa huku wengine wanahudumiwa. Na pia kuna afisa wa polisi ambaye amesimama ili kulinda na kuwaongoza wananchi hawa ili huduma ziendelee kwa njia nzuri.

Hapa kuna mhudumu wa serikali ambaye amevalia barakoa na pia kuna mwananchi ambaye amesimama nje katika ofisi hii ,na anaonekana kuzngumza na mhudumu huyu wa serikali.

Hapa kuna mhudumu wa serekali na kuna wananchi ambao wamepanga laini kwa ajili ya kuja kuchukua paspoti zao. Wananchi hawa wanaonekana wanangoja kwa hamu kupata paspoti zao.

Hapa ni katika sehemu ambazo wakenya wanapata huduma ya serikali na kuna mhudumu pale, ameketi na anaonekana kuzungumza na wananchi huku akiwapatia mashauri ya jinsi ya kupata huduma yao.

Hapa kuna maafisa wa serikali, ambao wamesimama na kuna mhudumu wa serikali, ambaye anaonekana kuwaelezea jinsi kazi inavyoendelea katika sehemu hii ya Huduma Center .

Hapa kuna mchezo ya basketball ambayo inaendelea. Na ni mchezo ambayo inashiriki inashirikiwa na wanawake wa nchi ya Kenya. Mmoja anaonekana kukimbia na anaonekana anataka kutia boli netini.

Hapa Kuna jaji mkuu Martha Koome, ambaye anaonekana kuapishwa Ili aweze kuhudumu akiwa jaji katika nchi ya Kenya.

Kuna wachezaji ambao wamevalia sare za nyeusi na wanaonekana ni baada ya mchezo na wameweza kushinda mchezo huu na sasa wanasherekea pamoja na macoach .

Hapa ni sehemu ambayo wananchi wana hudumiwa na kuna wafanyikazi walioketi na wananchi wame simama ili kupata huduma za serikali.

Hapa ni katika ofisi za serikali. Kuna watu watatu. Kuna mhudumu mmoja wa serikali, ambaye ameketi kwenye tarakilishi yake. Anaonyesha afisa wa serikali, jinsi ya kuhudumu.

Hapa ni pahali pa kuhudumia wananchi yaani 'Huduma center na Kuna waziri ambaye anaonekana kuwa na mazungumzo na yule mwanamke ambaye ni muhudumu katika sehemu hii.

Hapa kuna mashabiki wa timu ya rugby ya Kenya ambao wako katika uwanja wa kitaifa ya Kenya, wanaonekana kufurahia mchezo huu wa rugby .

Hapa Kuna mashabiki wa mchezo wa kandanda, mashabiki Hawa wanaonekana kushabikia timu ya kdf ulinzi na wanaonekana kutabasamu huenda ni kwa sababu timu yao inacheza kwa njia ambayo inawafirahisha.

Hapa kuna timu ya wasichana ambayo inashiriki katika mchezo wa chapadimba ya safaricom. Hii ni mchezo ya kandanda inayoshirikisha shule za sekondari.

Huku kuna huduma za serikali ambazo zinaendelea na kuna wanainchi ambao wanahudumiwa huku wengine wakingoja kupata huduma hizi za serikali.

Hapa kuna raia wa Kenya na kuna mhudumu wa serikali ambaye anaonekana kumsaliji raia huyu katika huduma ya Kenya.

Hapa ni katika ofisi za serikali na huenda ni Kazi ya ujenzi inaendelea na hakuna watu ambao wako katika sehemu hii ya huduma za serikali.

Hapa kuna maafisa wa serekali ambao wamesimama na wanaonekana kutabasamu huku jaji mkuu wa kenya Martha koome anaonekana anawasalamia.

Hapa kuna maofisa wawili wa serikali ya Kenya na wanarekodi jambo fulani katika ofisi za kuhudumia wananchi wa Kenya.

Hapa kuna wahudumu wa serikali wakiwa na vipatakilishi vyao na wateja ambao ni wananchi wanangoja kuhudumiwa na wote wafanyakazi na wananchi wamevaa barakoa, inaonekana ni wakati wa corona.

Hapa ni katika ofisi za huduma ya Wakenya na kuna paspoti kadhaa za rangi ya samawati zilizowekwa juu ya meza, huenda zinangoja ili wenyewe wazikujie kuchukua.

Hapa kuna maafisa wa serikali na kuna polisi pia ambaye amesimama katika mlango wa serikali. Hapa ni katika ofisi za kuwahudumia wakenya.

Hapa kuna mchezo ya kandanda na inayoendelea. Mara mingi nchini Kenya, wanaita mashemeji dabi. Hii ni timu ya Gor Mahia inapochezwa pamoja na timu ya Fc Leopards. Wachezaji hawa wanaonekana kumakinika katika mchezo huu.

Hapa Kuna caterpillar , iliyoegeshwa mahali ambapo Kuna shughuli ya ujenzi. Nyuma yake Kuna nyumba za kukodishwa na miti iliyopandwa.

Hapa ni uwanja wa mchezo wa kitaifa na kuna mchezaji huyu ambaye bango linaonyesha anaitwa Maina. Maina anacheza mchezo wa kuruka. Anaonekana kuruka na wachezaji wengine wanamuangalia kwa makini.

Hapa ni katika ofisi za serikali na kuna wananchi ambao wamekuja huku kwa ajili ya kupata huduma, na kuna afisa wa serikali ambaye amesimama hapo na anaonekana kuzungumza na wananchi hawa ,huku wananchi hawa wakitabasamu.

Hapa ni katika ofisi za serikali na hapa kuna wahudumu wa serikali walioketi katika meza yao huku wakishughulika katika tarakilishi yao.

Hapa kuna wachezaji ambao wamevalia nguo za rangi ya samawati. Wanaonekana kusherehekea na wamefurahia kufunga bao. Na kuna wachezaji wengine ambao wanaonekana wakitabasamu huku wakimpongeza mfunga bao.

Hapa ni katika ofisi za huduma za wananchi na kuna wananchi ambao wameketi wakingojea huduma za serekali na pia kuna mhudumu ambaye amesimama ambaye anaonekana kuwaelekeza wananchi hawa.

Hapa kuna ni barabarani. Na hii barabara ina sehemu ambayo wametupa takataka nyingi na hii inachafua mazingira . Na inatoa ile tamaa ya kuishi katika sehemu kama hizi.

Hapa ni katika ofisi za serikali, na wananchi wameketi na pia kuna afisa wa serikali ambaye anaonekana kuchunga na kuelekeza shughuli katika ofisi hizi, wananchi wameketi na wanangoja kupata huduma.

Hapa ni katika huduma ya kwa hajila ya wananchi na wahudumu wa serkali wameketi chini katika ema huku wanainchi wamepanga laini Kwa hajili ya kupata hudumu na Kuna maofisa ambaye wanonekana kupatia kiongizi Kwa jinzi ya kupanga lainni na kupata hudumu.

Hapa ni barabarani na inasikitisha kuona katika barabara hii kuna takataka ambazo zimetupwa kiholela holela na inatoa mtazamo wa barabara huu ikae vibaya sana na haipendezi hata kidogo.

Hapa ni katika uwanja wa mchezo ya kitaifa na mchezo hii ni mchezo wa kushindana mbio. Na wakimbiaji wamesimama katika mahali pao na wako tayari kwa ajili ya mbio na pia mashabiki wamengojea kwa hamu kutazama mbio hii.

Hapa Kuna mwananchi ambaye ameketi, na ameketi katika sehemu za kuhudumiwa kwa mwananchi, na ameshukwa tiketi yake Na anangojea kuhudumiwa.

Hapa kuna wachezaji, wachezaji hawa wanaonekana kusherehekea bao walilofunga na wako katika uwanja wa michezo. Mashabiki wamejaa pomoni.

Hapa Kuna wahudumu wa serkali na pia Kuna maofisa ya serkali ambao wameketi huku wakionyeshwa jinzi kazi inavyo endelea Kwa sehemu hii kuhudumia wananchi.

Hapa kuna passprti mbili, passpoti ni za nchi ya Kenya na zimetiwa alama ya kitaifa ya nchi ya Kenya. Na kuna passpoti nyeusi na pia kuna passpoti ya rangi ya buluu.

Hapa kuna wafanyikazi ambao ni wafanyikazi wa serikali, wameketi katika viti zao na wanahudumia wananchi na pia kuna maafisa wa serikali ambao wamevalia barakoa na wanaonekana kutaka kujua jinsi huduma hii inafanywa.

Hapa kuna wachezaji wa mchezo wa basiketi boli na wamevaa sare za samawati. Wachezaji hawa ni wanawake, huenda ni wanawake wa shule, na wanajitahidi kucheza mchezo huu huku mwingine ameshika boli akielekea kutia katika neti.

Hapa Kuna wananchi walio keti na wanangojea kuhudumiwa na hapa ni katika ofisi za serikali, wananchi wametulia na wanangoja huduma.

Hapa kuna wafanyakazi wa serikali wanaotumia mitambo zao kusajili wananchi wa Kenya na wengi wao wanapanga laini kwa hamu wakigonja kusajiliwa.

Hapa kuna wachezaji na wachezaji hawa wamevalia sare zao za michezo inaonekana wanajitayarisha kwa ajili ya mchezo, wametabasamu na wanafurahia kufanya mazoezi.

Hapa kuna maafisa wa serikali ambao wamesimama katika ofisi za kuhudumia wananchi wa kenya, maofissa hawa wanaonekana kutazama na kuzungumza na wananchi.